Gari ambaye amebeba vitunguu nyingi sana, hii gari ni Lori, kuna mzee anamshukisha hiyo kitu pia kuna mtu mwingine anamngoja nje.

Soko chafu sana. Hapa kuna mamboga ambayo watu wanauzia, wengine wanafika huko ili wanunue hiyo mboga. Hii soko ina kaa chafu sana.

Hap ni soko ya kuuzia matunda kama vile nyanya, kitunguu, limoni na kadhalika. Kuna watu wengi hapa wanafikia ili wachukue hiyo. Wengine wanapata faida kutoka hiyo matunda.

Hapa ni soko la bidhaa, watu huwa wanauza viazi, nyanya, ndimu na karoti. Pia vitu vingi sana. Wanapata faida kutoka hapo.

Hapa ni soko mbalimbali tofautitofauti. Kuna duka limeandikwa mpesa shop . Mbele yake kuna mtu anamuuzia ndizi na lemoni.

Kuna kopokopo, kwanza kabisa, ingiza utumiaji wa neno, tena ingiza neno la siri, alafu ingia.

duka la mpesa , duka la safaricom ambaye wameweka nje yake bodaboda alafu wameweka maji ndani ya hiyo duka

hapa ni soko ambayo inauza bidhaa mbalimbali kama vile ,sukuma , cabbage , spinach , watu wengi wanapenda hizo chakula pia kuna mama anasimama hapa anachukua hizo

Hapa ni soko la viatu. Huwa viatu huwa wanakuwanga na faida nyingi sana kwenye biashara. Naona viatu tofauti tofauti mtu kama anataka viatu la shule anakuja hapa kununuliwa.

Kuna hapa naona mboga na friji ambayo wameweka maji tofautitofauti, pia pana imeandikwa mpesa. Hapa ni mahali pa kutolea pesa na.

Gari kubwa lenye rangi machungwa likibebwa magari mengine, amabayo imepangwa vizuri sana, baadhi ya magari haya, juu ya gari haya, juu ya lori hiyo limepangwa magari tano hivi, huku chini wakibebwa magari mingi sana.